Kuna gari aina ya Caterpillar. Gari hii inaonekana kuwa iko kwenye eneo la kutupa taka, na pia kuna, kuna mtaro ambao unapita hapo na ku, na ina maji taka.

Kuna watu ambao wako kwenye picha hii. Picha hii ni mkusanyiko wa wanaume kwa wanawake. Watu hao wameweza kuvaa manguo, shati ya samawati na kofia ya samawati.

Kuna mwanaume na mwanamke ambao wamesimama na kushikilia kitabu ambayo ni ya nyekundu. Mwanaume huyu amevaa suti na mwanamke huyo amevaa nguo ambayo huvaliwa na jaji.

Kuna wachezaji wa kwa, wa soka ambaye wamesimama kwenye, wamesimama wakiwa wameshikana. Wachezaji hawa wamevalia nguo sare ya mchezo wa samawati, inaonekana kuwa hili ni timu la mpira.